Mazingira haya ni ya kanisani. Tunaona watu wenye jinsia ya kike na kiume waliovalia nguo zilizo na rangi tofauti ikiwemo kijani, njano, nyeusi, nyeupe na kijivu.

Mazingira haya ni ya uwanjani tunaona watu wawili wenye jinsia ya kike wakibishania mpira huku mmoja akiwa amevalia sare ya nyeupe na mwengine akiwa amevalia sare ya samawati.

Mazingira haya ni ya barabarani tunaona bajaji iliyo na rangi ya kijani na nyeusi likiwa liko kwenye kasi likienda.

Mazingira haya ni ya msikitini iliyo na rangi nyeupe na kijani kwa umbali lina lango iliyo na rangi nyeusi na ukuta nyeupe kwa pamoja na mti.

Mazingira haya ni ya uwanja wa michezo. Tunamwona mchezaji anayejitwika mchangani, akiwa amevalia fulana iliyo na rangi ya kijani na kaptura nyeusi.

Mazingira haya ni ya uwanjani mwa ndege, tunaona ndege iliyo na rangi tofauti kama nyeupe na waridi likitayarishwa ili wasafiri waweze kuwa na safari njema.

Mazingira haya ni ya ufukweni mwa bahari iliyo na mchanga nyeupe. Limefungwa neti pande moja hadi lingine, huku likiwa na mabendera yaliyo na rangi nyekundu.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona magari tofauti kama matatu, gari la kibinafsi, na bajaji zilizo na rangi ya kikahawia na njano.

Mazingira haya ni ya baharini, tunaona ferri iliyojaza watu walio na manguo tofauti kama nyeupe na nyekundu wameabiri huku ferri ikiwa na rangi ya samawati na nyeupe.

Mazingira haya ni ya barabarani, tunaona aina tofauti za gari kama bajaji, matatu na gari ya kibinafsi zilizo na rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Mazingira hii, ni ya kanisani. Tunaona jumba lililo rangi ya nyeupe na samawati likiwa limeandikwa maandishi ya kanisani.

Ufukoni mwa bahari, tunaona mashua zilizo na rangi. Ikiwemo waridi, nyeupe, zambarau, samawati na nyeusi.

Mazingira haya ni ya msikitini. Tunaona watu wenye jinsia ya kiume wakiwa ndani ya msikiti huku wakiwa wamevalia nguo zilizo na rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na njano.

Mazingira haya niyabaharini, tunaona meli kubwa iliyo na rangi nyeusi ikiwa imebeba ma container kadhaa zilizo na rangi tofauti kama samawati, nyekundu.

Mazingira haya ni ya huduma ya serikali zinazo wapaitia wananchi wake iliwawe na stakabadhi zinazofaa, mwanaume aliyeketi anabonyeza tarakilishi ilikuweza kumsaidia aliyesimama.

Mazingira haya ni ya msikitini. Tunaona mikeka iliyo yenye rangi tofauti tofauti zikiwa zimetandikwa chini, ikiwemo ya samawati, nyekundu na njano.

Mazingira haya ni ya baharini tunaona watu watatu wenye jinsia ya kiume wakiwa wanajipanga kuenda kutua huku wengine wakiwa wameketi mmoja akiwa amesimama.

Mazingira haya ni ya uwanjani. Tunawaona watu wenye jinsia tofauti kama wanawake na wanaume wakishang𝑖lia huku wakiwa wamevalia jezi zenye rangi nyekundu wakiwa wam𝑒shi𝑘ilia bendera ya Kenya.

Mazingira haya ni ya baharini. Tunaiona meli iliyo kubwa ikiwa na rangi tofauti tofauti ikiwemo samawati na nyeupe likitua ufukoni mwa bahari.

Mwanaume aliyevalia nguo ya nyekundu, ametabasamu huku akisalimia mwanamke aliyevalia nguo iliyo na rangi ya kijivu na nyekundu kwa umbali.

Mazingira haya, yanakaa ya hoteli, iliyo na viti vilivyo na rangi ya kijivu na ukuta iliyo rangi nyeupe ikiwa na paa la nyasi.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona gari zilizo na aina tofauti, kama bajaji, na matatu. Zikiwa ziko kwenye steji ili ziweze kubeba watu.

Mazingira haya ni ya barabarani tunaona gari ilioegeshwa kando ililio na rangi nyeupe likiwa limefunguliwa nyuma huku watu wakitembea hapa na pale wakifanya makazi zao.

Mazingira haya ni ya ofisi za serekali zinazo wahudumia wananchi, huku tunaona mwanamke aliyevalia shati nyeupe iliyo na madoa nyekundu akiwaeleza wanawake wenzio.

Mazingira haya ni ya baharini, meli ilio rangi nyeupe na samawati imesimama ikingoja watu kuingia na wengine kutoka.

Mazingira haya ni ya uwanja wa ndege. Tunaona ndege iliyo na rangi ya samawati na nyeupe kwa pamoja likiwa limeegeshwa kando ya mti refu.

Mazingira haya ni ya uwanjani. Tunaona watu wanaopigania mpira wakiwa wenye jinsia ya kiume, huku wakiwa wamevalia nguo ya rangi nyekundu na wengine ya kijani.

Mazingira haya ni ya msikitini iliyo na rangi nyeupe na kijani, huku mtu wa pikipiki akipitisha mteja wake aliye na jinsia ya kike.

Mazingira haya ni ya baharini, tunaona mashua iliyobeba watu wenye jinsia tofauti ikiwemo wanawake na wanaume huku wakiwa wametulia kwenye viti.

Mazingira haya ni ya baharini. Ufukoni tuanaona feri iliyosimama huku likingonja abiria na pande lingine tunaona feri iliyo na rangi ya samawati na nyeupe likiwa limeng'oa nanga huku likipeleka watu pande lingine.

Mazingira haya ni ya ofisi za serikali zinazo wapatia wanainchi huduma wanazohitaji. Tunamwona mwanamme aliyevalia shati nyeupe na miwani akimsaidia mwenzio kuweka kidole ink .

Watu wenye jinsia ya kiume, wanaonekana wakisalimiana huku mmoja akiwa amevalia shati lenye rangi ya nyekundu na mwingine akivalia suti nyeusi, wakipatiana nguo.

Mazingira haya ni ya msikitini. Tunaona watu watatu wenye jinsia ya kiume, wawili wao wakiwa wamevalia kanzu nyeupe huku mmoja akiwa amevalia shati lenye rangi ya kijivu.

Mazingira haya ni ya barabarani. Inaonyesha maghorofa mawili yaliyoangaliana, iliyo na rangi nyeupe na samawati huku watu wakitembea hapa na pale.

Mazingira haya ni ya dukani. Tunamwona mwanamke aliyevalia buibui nyeusi akiwa amesimama ukingoni akizungumza na anayemuzia. Kando yake kuna vifagio na mitungi ya maji.

Mazingira haya ni ya mkutano, tunamwona mwanamme aliyevalia kanzu lenye rangi nyeupe akiwa na miwani, akihutubia kikao cha watu tofauti, walioketi na wengine kusimama.

Mazingira haya ni ya uwanjani. Tunaona watu waliovalia nguo tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na kijani wakishangilia na kuinua mikono yao na kufurahia.

Mazingira haya ni ya bandari. Tunaona kontena zilizo na rangi tofauti ikiwemo kahawia, kijivu, samawati. Zikiwa zinapandishwa na zingine kushushwa kutoka eneo moja hadi lingine.

Mazingira haya ni ya bandari. Tunaona container zilizoegezwa kwa utaratibu zikiwa na rangi tofauti kama samawati, nyeupe, nyeusi, kikahawia.

Mazingira haya ni ya pwani. Tunamuona muuzaji aliyebeba miwani iliyo na rangi tofauti kama, ujano, samawati, nyekundu, waridi, nyeusi, na nyeupe akitembea huku akiziuza.

Mazingira haya ni ya ofisi za serikali zinazowapatia wananchi huduma. Tunamwona mwanamke anayefinya kompyuta aliyevalia shati iliyo na rangi nyeupe na nyekundu, akiwaonyesha wakubwa wake jinsi ya kufanya kazi.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona bajaji kadhaa zilizo na rangi tofauti kama kijani, na nyeusi, na nyekundu, na nyeusi, zikiwa zinapeleka abiria pahali watakao.

Mazingira haya ni ya baharini. Tunaona feri iliyo na rangi nyeupe na samawati likingoja watu wanaoabiri na pikipiki.

Mazingira haya ni ya uwanjani mwa ndege. Tunaona ndege iliyo na rangi tofauti kama kijani, likiwa limechorwa kwa maandishi ya rangi ya nyeupe, huku likiegeshwa likingoja wasafiri.

Mazingira haya ni ya uwanjani mwa ndege. Tunaona ndege iliyo na rangi tofauti kama nyeupe na waridi likitayarishwa ili wasafiri wawe na safari njema.

Mazingira haya ni ya mahakamani. Tunawaona majaji waliovalia nguo zenye rangi nyeusi wakiwa wamesimama huku wengine wakizungumza na wengine wakifungua makaratasi.

Jaji mkuu ,Martha Koome, anaonekana akihutubia watu huku akiwa amevalia nguo zilizo na rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu.

Mazingira haya ni ya msikitini. Tunaona watu wenye jinsia ya kiume wakiwa wamevalia nguo tofauti ziilizo na rangi kama nyeupe, kijani, nyeusi, samawati na nyekundu.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona bajaji zilizo na rangi tofauti kama unjano, nyeupe, nyeusi na nyekundu, zikiwa na watu wanaoonekana kuandamana.

Mazingira haya ni ya baharini. Tunaona feri mbili zilizo na rangi tofauti kama nyeupe na samawati, zikiwa na watu zinazowasafirisha kutoka pande moja hadi pande ingine.

Mwanamke anayeonekana kuzungumza amevalia macho nne, huku akiwa amevalia nguo iliyo na rangi tofauti kama samawati, nyeupe na njano.

Mazingira haya ni ya ofisi za serikali zinazohudumia wananchi kwa kuwapatia huduma wanazohitaji. Tunaona mwanamke aliyevalia shati ya nyeupe akimshughulikia mwanaume aliyesimama.

Mazingira haya ni ya barabarani. Kwa umbali tunaona lori iliyo rangi ya njano likienda huku kando kuna nyasi fupi na mataa ya kumulika barabara usiku.

Mazingira haya ni ya uwanjani, tunamwona mchezaji akiwa ameruka juu hewani, akivalia fulana lenye rangi nyekundu na shoti nyeusi.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona gari zilizo na rangi tofauti ikiwemo waridi, samawati, nyeusi, nyeupe, njano, zikiwa zimeegeshwa huku zingine zikiwa zinaenda.

Mazingira haya ni ya Barabarani. Kituo ambapo abiria huabiri gari. Huku tunaona gari zilizo na rangi tofauti, ikiwemo kijani na njano kwa umbali.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona bajaji iliyo na rangi ya ujano na kijani likiwa linaendeshwa na mtu mwenye jinsia ya kiume akiwa amebeba wateja wake.

Mwanaume aliyevalia kiasisi ya rangi ya mwangaza na kofia nyekundu anaonekana amekalia pikipiki inayovutia jukwani akingojaa wateja wa kuabiri.

Mazingira haya a ni sehemu ya inayosaidia wananchi stakabadhi muhimu huku tukiona mwanaume aliyevalia sweta nyeusi na longi nyeusi akiwaelezea wenzake.

Mazingira hii ni ya barabarani. Tunaiona bajaji iliyo na rangi ya kijani na nyeusi likiwa kwenye kasi ya hali ya juu, huku pembeni kuna gari iliyoegeshwa iliyo na rangi nyeupe.

Mazingira haya ni ya ofisi za serikali, inatuonyesha watu wakihudumiwa huku wengine wakiwa wameketi na makaratasi mkononi ilhali kuna afisaa wa polisi anayeweka usalama vilivyo kwa wanaanchi.

Mazingira haya ni ya uwanjani. Tunaona watu wengi waliokusanyika waliovalia nguo zilizo na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kijani, samawati na njano.

Mazingira haya ni ya msikiti iliyo na rangi nyeupe. Kwa umbali tunaona watu wenye jinsia ya kiume wakitoka mlangoni huku mwengine akiwa ameketi. Ukingoni, tunaona gari lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa.

Mazingira haya ni ya mchezo tunaona watu wenye jinsia ya kiume wakishangilia huku wakiinua mikono na wakishika bendera lenye taifa la 𝐾𝑒𝑛𝑦𝑎.

Mazingira haya ni ya baharini tunaona meli iliyo na rangi nyeusi ikiwa imebeba makontena mengi yaliyo na rangi tofauti kama kijani, nyeupe na kahawia.

Mazingira haya ni ya dukani. Tunaona vitu vilivyo na rangi tofauti kama nyekundu, njano, samawati, nyeupe na nyeusi, zikiwa zimewekelewa kwenye rafu.

Mazingira haya ni ya dukani. Tunaona mtu aliye na jinsia ya kike akiwa amesimama huku amevalia nguo iliyo na rangi nyeusi. Kando kuna kofia zilizona rangi tofauti zinazouzwa.

Mazingira haya ni ya dukani, tunaona vitambaa vya kujipanguzia vilivyoko na rangi tofauti kama nyekundu, nyeusi na samawati vimewekwa kwenye rafu.

Mazingira haya, ni ya msikitini. Tunaona watu wenye jinsia ya kiume, waliovalia nguo zilizo na rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, kijivu na kahawia wakiingia. Huku walio na jinsia ya kike wakitoka.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona gari tofauti zilizo na rangi ya nyeusi, nyeupe, ujano na kijani zilizoegeshwa kando ya barabara na zingine kuendeshwa kando ya barabara.

Mazingira haya ni ya kanisani tunaona watu walio na jinsia ya kike na kiume wamekusanyika, huku wakiwa wamevalia nguo zilizo na rangi tofauti kama waridi, samawati, kijivu na nyeupe.

Jua limetua juu ya nyumba iliyo rangi ya nyeupe. Inaonekana kuwa na paa la nyasi na msalaba pembeni. Pia kuna miti kadhaa zilizo refu na fupi.

Mazingira haya ni ya barabarani, tunaona watu watatu walio na jinsia ya kiume wawili wao wakiwa wameinama na mmoja kusimama wakifanya kazi kando yao kuna lango kubwa iliyo na rangi ya kijivu.

Ufukweni mwa bahari, tunaona mchang ulio na rangi nyeupe. Kuna pahali pa watu pa kutulia na viti vingi. Nyuma ya hizo, kuna miti na majumba ya wageni.

Mazingira haya ni ya barabani tunaona gari tofauti ikiwemo bajaji, gari ya kibinafsi na matatu huku.

Mazingira haya ni ya uwanjaninwa mchezo. Tunaona watu wenye jinsia ya kiume wakiwa wamevalia nguo zilizo na rangi tofauti kama kijani, kijivu na ujano.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona watu wawili wenye jinsia wenye jinsia tofauti wakitembea huku bajaji iliyo na rangi ya kijani ikipita na kando magari yenye rangi nyeupe yakiwa yameegezwa.

Bahari iliyoko rangi ya samawati, inaonekana kuwa tulivu na kwa umbali watu wanafanya vitu tofauti kama kuogelea, kupumzika, na kuendesha mashua ya baiskeli.

Mazingira haya ni ya uwanja wa mchezo. Tunaona watu wenye jinsia ya kike wakicheza mpira wa kikapu, huku wakiwa wamevalia nguo zilizo na rangi tofauti ikiwa nyeupe na samawati.

Mazingira haya ofisi za serikali zinazohudumia wananchi wake, huku tunaona mtu aliye na jinsia ya kiume akiwa amevalia shati nyeupe huku akikodoa macho.

Mazingira haya ni ya barabarani tunaona bajaji zilizoko na rangi tofauti kama njano, kijani na nyeupe zikipita. Kando kuna watu wanaotembea kwa utaratibu.

Mazingira haya ni ya njia, tunaona watu wawili wenye jinsia ya kiume, huku mmoja akiwa amekalia punda na mwingine akiwa kwenye miguu yake akitembea.

Watu wamesimama wenye jinsia mbili tofauti. Ikiwa kike na kiume. Huku wakiwa wamevalia nguo zilizo na rangi tofauti kama samawati, nyeupe na nyeusi.

Mazingira haya ni ya msikitini tunaona watu kadhaa walioinama wakiwa wamevalia nguo zinazokuwa na rangi tofauti kama: nyeusi, nyeupe, kijani, samawati.

Mazingira haya niya barabarani, tunaona basi kubwa iliyo na rangi tofauti kama nyekundu, njano, nyeupe na nyeusi likiwa limesimama huku watu wakiabiri.

Mazingira haya ni ya mahakamani tunaona watu wenye jinsia tofauti ikiwemo kike na kiume waliovalia nguo zilizo na rangi ya tofauti kama kijani, nyeupe na nyeusi.

Mwanamke aliyeketi na kuvalia barakoa na miwani kwa pamoja, anaonekana akikodoa macho yake. Mbele kukiwa na kompyuta na kando yake kukiwa na mume aliyevalia shati nyeupe.

Mazingira haya ni ya uapishaji wa Rais aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe, huku akishikilia Biblia na kukiri maneno anayoambiwa na Jaji.

Mazingira haya ni ya uwanjani. Tunaona mwanamke aliyevalia shati nyeupe na kushikilia skafu lenye jina Gor Mahia. Huku kando kuna mwanaume aliyevalia shati iliyo na rangi ya samawati.

Mwanamke aliyevalia miwani na nguo iliyo rangi nyeusi anaonekana akipokea mwavuli kwa biashara yake iliyoandikwa Millicent Omanga akikabidhiwa na mwanamume aliyevalia koti la kutoa mwanga.

Mazingira haya ni ya msikitini. Tunaona msikiti ulio na rangi tofauti ikiwemo nyeupe na kijani huku watu wakiwa wameketi wenye jinsia ya kiume.

Mazingira haya ni ya uwanja mwa ndege. Tunaona watu walio na jinsia tofauti waliovalia manguo yaliyo na rangi tofauti kama samawati, nyeusi, nyeupe, nyekundu, na kijani wakiabiri ndege.

Mazingira haya ni ya baharini. Tunaona feri iliyojaa watu na magari likiwasafirisha watu iliyo na rangi ya samawati, njano, nyeusi na nyeupe.

Mazingira haya ni ya msikitini, tunamwona Imam anayeongea huku amevalia kanzu iliona rangi nyeupe huku wanaomsikiza wameketi chini na manguo tofauti wakimskiza.

Mazingira haya ni ya uwanjani mwa ndege. Tunaona ndege iliyo na rangi tofauti kama nyeupe na waridi likiwa linatayarishwa ili wanaoitumia waweze kua na safari njema.

Mazingira haya ni ya msikitini. Tunaona jengo lililo na rangi mbili tofauti ikiwemo samawati na nyeupe. Kando kuna mtu aliyeketi kitako aliye na jinsia ya kiume.

Mazingira haya ni ya ni ya baharini tunaona feri mbili zilizo na rangi ya nyeupe na samawati zikitua majini zikiwa na watu ndani.

Ufukoni kuna mashua iliyo na rangi tofauti ikiwemo nyeupe, zambarau, samawati, nyekundu na kijani iliyo kando ya maji.

Watu wenye jinsia ya kike na kiume. Wamekusanyika mahali moja wakiwa wamevalia manguo yaliyo na rangi tofauti kama, samawati, waridi, kijivu, nyeupe na nyeusi.

Mazingira haya ni ya barabarani. Tunaona watu wenye jinsia ya kiume wakiwa kwenye pikipiki huku wanazungumza, ilhali mbele yao kuna bajaji iliyo na rangi ya samawati na nyeusi.

Mazingira haya ni ya uwanjani tunaoana watu walio na jinsia wa kiume wakicheza mpira, wengine wakiwa wamevalia shati la njano na kinyasa ya samawati huku mwingine akiwa amevalia nguo za nyekundu.

Mazingira haya ni ya bandari. Tunaona meli iliyo kubwa ikiwa na container tofauti zilizo na rangi kama kijani, kahawia, nyeupe, nyeusi na samawati.